Daktari wa macho akimchunguza kijana. Kijana huyo ameketi kwenye kiti na anaangalia ndani ya mashine maalum ya kuchunguza macho. Daktari akiwa amevaa kanzu nyeupe ameketi mbele yake na anatumia mashine hiyo kumchunguza kijana huyo.

Tukio la msaada au kampeni ya afya katika jamii. Kuna kitanda kimoja kilichowekewa chandarua cheupe, kikiwa kimefunikiwa vizuri kikiwa kimezungukwa na umati wa watu, ikiwemo watoto na wanawake. Inaonekana kama mfumo wa kukaa au kuonyesha matumizi sahihi ya chandarua cha kuzuia malaria. Watu wanasubiri au wanatazama jinsi ya kukitumia.

Mfanyakazi wa afya anayevali vazi kamili la kujikinga akimhudumia mgonjwa hospitalini. Anaonekana akishikilia dripu ya maji. Katika chumba hicho kuna vitanda vingine vya wagonjwa na vifaa mbalimbali vya matibabu ikiwa mashine ya kuongeza hewa safi na vifuatatiliaji. Mazingira yanaashiria chumba cha wagongwa mahututi au wodi yenye wagonjwa wanaohutaji uangalizi maalum.

Muuguzi au mhudumu wa afya, amevaa sare ya pinki na barakoa ya bluu, akimpa sindano mtoto. Mtoto ameketi kwenye kiti na amevaa shati la kijani. Muuguzi amevaa glavu nyeupe na anaonekana akichoma sindano, kwa uangalifu kwenye mkono wa mtoto. Kwa umbali kuna mtu mwingine aliyevaa barakoa, akisubiri au akishuhudia.

Mwanamume mwenye nywele za mvi akiwa ameketi na kuvalia barakoa ya bluu, akipokea chanjo begani. Mhudumu wa afya aliyevalia nguo nyeupe na barakao ya bluu, anaonekana akimpatia sindano. Nyuma yao kuna meza iliyofunikwa na nguo nyeupe, begi la kubebea dawa au vifaa vya matibabu.

Mgonjwa amelala kitandani cha hospitali amefunikwa na blanketi iliona rangi nyekundu na kijani. Miguuu ya mgonjwa inaonekana kuwa na majeraha au kuvunjika kwani imefungwa na bandeji na haina ya vifaa vya kuasaidia. Kando ya kitanda kuna meza dogo yenye vikombe, hali ya matibabu na hahueni na ilisisitiza umuhimu wa kimatibabu .Madhari nyuma inaonyesha mapazia meupe ikionyesha madhari ya hospitali.

Kampuni ya Chansa ambapo mhudumu wa afya mwenye barakoa anachanja mtu aliyeketi. Karibu kuna kontaa la matibabu pengine na chanja. Watu wengine wamekusanyika nyuma baadhi wakiwa wamevaa barakoa. Inaashiria juhudi za afya ya umma labda katika eneo la jamii kwa ajili ya kutoa huduma muhimu za afya kama chanjo.

Kliniki ya Beyond Zero ikihudumia watu. Kliniki hii ni gari kubwa la wagonjwa lililobadilishwa, lenye bango linalosomeka Beyond Zero Mobile Clinic . Watu kadhaa wamekusanyika karibu na gari hilo. Wataalamu wa afya wanaonekana ndani ya gari na kwenye ngazi wakitoa huduma.

Mwanamke ameketi kwenye kiti nje ya nyumba ndogo ya kitamaduni yenye paa la nyasi. Tunaezaona mwanaume aliyesimama mbele yake ambaye amevaa kofia na kanda za masikio zenye rangi nyekundu. Anaonekana akimkabidhi kifaa kinachotumia waya labda redio ndogo au kifaa cha mawasiliano.

Taswira ya karibu ya mdomo wa mke mwenye tabasamu. Midomo ya rangi nyeusi imefungwa kidogo ikionyesha meno meupe yaliyosafika. Sifa kuu ni mwanya mkubwa kati ya meno mawili ya mbele, unajulikana kama diastema . Fizi zinaonekana kuwa na afya njema.

Kundi la watu wakiwemo watoto na watu wazima wakitembea nje karibu na bahari. Mbele kuna kundi la watoto wengi wakiwa wamevaa fulana nyekundu zenye maandishi meupe. Baadhi ya maandishi hayo yanasomeka be proud of your mouth . Nyuma yao kuna watu wazima waliovalia nguo nyeupe na hijabu wakionekana kuwafuata watoto hao.

Mtu akijiandaa kupiga mswaki. Mkono unaonekana ukishikilia mfuko wa dawa ya meno na kutoa dawa hiyo kwenye brashi ya mswaki. Kiasi cha dawa ya meno kilichowekwa kwenye brashi kina rangi mbili, blue na nyeupe. Mswaki una mpini wa blue na mweupe. Sehemu ya chini ya picha inaonyesha kichwa cha mtu huyu.

Meno ya mtu kabla na baada ya matibabu. Sehemu ya juu inaonyesha meno ikiwa na rangi ya manjano na uchafu hasa karibu na ufizi. Sehemu ya chini inaonyesha meno yale baada ya matibabu ikiwa meupe safi yanaonekana kuwa na afya bora.

Kambi ya matibabu ya meno, pengine nje. Daktari wa meno mwanamke, amevaa koti la bluu la upasuaji na miwani maalum, akimhudumia mtoto mdogo aliyelala kwenye kiti. Mkono wake umelazwa kinywani wa mtoto. Nyuma, daktari mwingine wa meno anaonekana amesimama akijiandaa.

Mdomo ulio wazi ukiwa na vifaa maalum vinavyotumika kupanua ili kuonyesha vizuri meno na ufizi. Meno ya juu na ya chini yanaonekana yakiwa na rangi ya manjano na baadhi ya meno kukosekana hasa jino la mbele na juu na baadhi ya meno ya chini. Ufizi unaonekana kuwa na rangi nyekundu.

Vifaa mbalimbali vinavyotumika katika huduma ya meno, vikiwa vimezunguka jino jeupe lenye mgawo wa blue katikati. Vifaa hivyo ni pamoja na kioo cha meno, ndoana, mashine ya kuchimba meno, sindano, na koleo. Vifaa hivi vimechorwa kwa rangi nyeusi ikiungana na rangi ya jino na usuli mweupe.

Tafwari ya karibu ya mdomo na meno mtu akionyesha tabasamu wenye meno meupe safi. Mdomo inaonekana enye afya na rangi ya asili. Jino imepangwa vizuri na inaonekana kuwa meupe kuhakikisha usafi na utunzaji mzuri wa mdomo.

Mwanaume mweusi akitabasamu, akionyesha meno meupe yaliyopangwa vizuri. Anaonekana kua kwenye kiti cha daktari wa meno, akiwa amefunikwa na kitambaa cheupe. Mikono ya daktari wa meno ikiwa imevaa glavu za blue , inashika vifaa vya meno, ikionyesha kua anatayarishwa kwa matibabu au amemalizia matibabu ya meno.

Kundi la watu wanne wakiwa wamevalia fulana za rangi ya chungwa wakitembea kwenye eneo la wazi. Eneo hili linaonekana kama limeathirika na mafuriko au limejaa uchafu . Mbali zaidi kuna majengo madogo mawili na miti mingi ikionyesha mazingira ya shule au makazi . Watu hawa wanaonekana kama wahudumu.

Mwanamume mmoja amevalia mavazi ya kienyeji. Anajitahidi kuzima moto kwa kutumia tawi lenye majani. Anakimbia kuelekea kwenye miali ya moto huku akilitupa tawi hilo kuzuia moto usisambae. Moshi mzito umetanda angani, ukitanda juu ya nyasi zilizokauka.

Watu wakipita kwenye maji mengi yenye rangi ya kahawia kutokana ma mafuriko. Wengine wamevaa fulana za nyekundu za kuokoa maisha kuonyesha kuwa wanaweza kuwa wafanyakazi wa msaada wanaoashiria mafuriko wanaopata msaada. Mtummoja mebeba kitu kichwani. Baadhi yao wamebeba watoto. Mandhari yanaonyesha miti na vichaka iliyojaa maji kuashiria athari mbaya za mafuriko.

Liko matukio yanaonyesha athari za mafuriko makubwa. Kwanza inaonyesha barabara iliyojaa maji ya kahawia huku watu wakipita kwa shida. Ya pili inaonyesha mwanaume akiwa juu ya paa la nyumba iliyofunikwa na maji. Kisha ishara ya msaada.

Watu wengi wakiwemo watoto wakijaribu kukabiliana na mafuriko, maji ya kahawia yamejaa barabarani na baadhi ya watu wamesimama kwenye maji. Wengine wamepanda kwenye kuta au majengo wakitafuta usalama. Inaashiria hali ya dharura na athari za mafuriko kwa jamii.

Tu ndani na karibu na boti ndogo ukivuka kwenye maji ya kahawia baadhi yao wamevalia koti za kuokoa maisha zenye usalama ya msalaba mwekundu ukionyesha ujuhudi wa uwokoaji. Mazingira yame jaa miti na mimea iliyo zama majini na shuttle la mafiriko au usafiri katika eneo lenye maji mengi.

Hali mafuriko makubwa huku maji yenye rangi ya kahawia yakiwa yamefunika eneo pana. Kundi la watu laonekana likivushwa kwa kutumia chombo kama mashua au boti ndogo, ikiwaonesha juhudi za kuokoa. Mwanaume mmoja amesimama ndani ya maji, akiwa ameshika kamba akisaidia katika zoezi la uokoaji.

Amebeba gunia kubwa jopo kichwani huku akipokea usaidizi kutoka kwa mwanaume aliye vaa shati la bluu , barakoa na glovu, inaonekana kuwa tukio la ugawiji wa misaada kwani kuna watu wengine wameketi chini mandhari nyuma wakisubiri au wamepumzika . Hii eneo ina onekana kuwa kama lenye miti michache ikionyesha mazingira ya kijijini au kambi ya wakimbizi.

Shughuli ya uokoaji wakati wa mafuriko makubwa. Watu wawili waliovalia sari nyekundu za waokoaji wanasaidia mtoto mdogo. Hivo akuti la kuokoa maisha la rangi ya chungu, moja kaawia yamefurika katika eneo yote, yakizunguka nyumba lililojengwa kwa ubora duni hali inaonekana kuwa ya hatari na ya dharura.

Mkulima akiwa amevaa kofia ya majani, akivuna nyanya katika bustani yake. Ameinama chini akichukua nyanya zilizokomaa na kuziweka kwenye sanduku la mbao, lililojaa nyanya. Nyanya imeungwa na vikingi virefu ili kukuwa wima. Nyanya hizi zilizoiva nyeundu zinaonekana kwenye mimea.

Mkono wa mtu ukiwa umeshika karatasi ya choo ulioshikiliwa kwa upole. Tosi nyeupe, ni safi na rangi yake inaonekana. Mandhari ya nyuma ni ya sakafu ya mbao ya rangi ya kahawia.

Eneo ya kuhuzunisha ya uharibifu mazingira. Miti mingi imekatwa ikiacha mashina mengi yaliyobaki. Mto mdogo unapita katikati ya eneo hilo lenye ukame. Mbali kuna bwawa wa ziwa na mistari ya miti. Anga lina rangi ya machweo kumaanisha rangi za waridi na kijivu.

Safu za mimea michanga ya mahindi iliyopandwa katika udongo wenye rutuba. Majani ya kijani kibichi ya mahindi yanaonekana wazi yakiwa yamepangwa kwenye usawa na jua linawaka likionyesha ukuaji mzuri. Mtazamo wa picha unaonyesha chini yakisisitiza umbali kati ya safu na kuna mwangaza hafifu nyuma inayoweza kuashiria machweo au mawio.

Uharibifu uliosababishwa na kibunga au dhoruba kali. Mti mkubwa umeng'olewa na kuangukia gari ndogo jekundu ukilisababishia uharibifu mkubwa. Matawi na magari yametapakaa barabarani na kuzunguka gari. Nyuma kuna nyumba na miti mingine iliyoathirika. Upande wa kulia mtoto anaonekana akitembea akionyesha labda wananchi wanashuhudia athari za tukio hilo la asili.

Kuna mboga mbalimbali zilizopangwa kwa uzuri na wingi. Kwenye soko au duka la mboga kuna karoti zilizofungwa kwenye mifuko, nyanya, viazi, vitunguu, pilipili hoho, biringanya na mbaazi. Rangi mbalimbali za mboga na matunda zinatokeza zikionyesha utofauti na ubichi wa bidhaa.

Chumba cha hospitali kinachotumika kwa uchunguzi wa eksrei, ndani kuna mashine ya eksrei pamoja na vifaa vya kielektroniki inayohusiana nayo, kwenye ukuta wa nyuma kuna vifaa vya kudhibiti umeme na taa, nje ya chumba hicho kuna dirisha la vioo ambapo picha unaonekana kama imepigwa kupitia dirisha hilo.

Friji mbili za zamani na zilizochakaa zikiwa na mabaki ya kutu na uchafu. Friji ya mbele inaonekana kuwa na benki nyeupe iliyotundikwa mbele yake. Pembeni ya friji hizo kuna chombo cha chuma kinachong'aa na meza ndogo yenye vifaa vingine kuashiria mazingira ya jikoni au maabara.

Chumba safi hijapangwa vizuri. kinaonekana kama duka au kliniki. Kuna rafu nyeupe zilizojaswa na bidhaa au vifaa vya matibabu. Mtu moja ameketi kwenye meza akionekana akifanya kazi na kompyuta au akimhudumia wateja. Dirisha kubwa inaonekana kwenye nyuma ikiruhusu nuru kuingia. Sakafu ya malimuru enye madoa na inatoa hizia ya usafi.

Maabara ama mazingira ya kupata matibabu. Katika meza ndefu kuna vifaa mbali mbali vya maabara: mashini nyeupe, kifaa chekundu na nyeupe, darubini kubwa nyeusi. Chini ya meza kuna kabati nyeupe za kuhifadhia na juu ya meza makabati ya ukuta yenye karatasi zilizobandikwa. Hii ni sehemu ya kazi inayotumika kwa uchambuzi wa Kisayansi au kimatibabu.

Bidhaa za kupimia sukari ya damu aina ya alcal plus . Bidhaa kuu ni kifaa cha kupimia sukari ya damu ambacho kimeonyeshwa kwenye boksi kubwa. Boksi inaonyesha kifaa chenyewe na skia ikiwa nambari tano nane. Upande wa kulia kuna boksi mbili ndogo zenye vijistari vya kupimia sukari.

Kifaa cha kimatibabu cha kufuatilia hali ya mgonjwa kikiwa na skrini inayoonyesha grafu na nambari. Chini ya skrini hiyo kuna vifaa vingine vya kusaidia kupumua. Hii inaashiria kuwa picha ilipigwa katika hospitali.

Mashine ya kisasa ya kufuatilia hali ya mgonjwa hospitalini, yenye skrini inayoonyesha grafu na namba inayohusiana na mapigo ya moyo, shinikizo la damu na kiwango ya oksijeni. Mashine hii imewekwa kwenye stendi yenye magurudumu ya kusukuma na kuna sehemu ya kuwekea vitu chini ya skrini.

Chumba pengine cha kliniki au ofisi ya daktari wa meno chenye mashini kubwa nyeupe. Mashini hii ina muundo tata unaofanana na kifaa cha kupiga picha za X-Ray au scanning labda kwa meno. Imewekwa kutani upande wa kushoto. Kuna sehemu ya dawati la mbao lenye kompyuta ikionyesha mahali pa kazi. Sakafu ni vigae. Chumba kianonekana safi na kinatumika kwa uchanganuzi wa kimatibabu.

Daktari wa meno au mtaalamu wa meno amevaa sare ya buluu ya kijivu. Anarekebisha taa kubwa ya meno iliyounganishwa na kiti cha mgonjwa. Chumba kinaonekana kuwa safi na chenye vifaa vya kisasa vya meno, ikiwemo kiti cha kijani kibichi cha mgonjwa na mashine ya meno. Dirisha inaonyesha mandhari ya nje pengine ya miti au majengo.

Maabara yenye vifaa mbalimbali vya kisayansi. Kwenye meza nyeupe kuna darubini nyeusi na nyeupe iliyounganishwa na waya. Nyuma yake kuna mashine kubwa za maabara za rangi ya bluu, kijani na nyeupe. Pia kuna chupa ndogo za kemikali au sampuli zilizopangwa.

Sanduku la chanjo ya kinywa cha polio ikiwa na nembo inayoandikwa novel oral poliomyelitis Vaccine type 2 kutoka biopharma. SAnduku inaonyesha lina dosi hamsini na chupa kumi za mililita tano kila moja. Kando ya sanduku kuna chupa ndogo ya chanjo hio ikiwa na kifuniko cha kijani. Maandishi kwenye sanduku yanaonyesha maelekezo ya matumizi na hifadhi.

Mwanamke, labda mama ameshika mtoto mchanga. Mwanamke mwingine, labda mtaalamu wa afya, ameshika chupa ndogo na anaweka matone kwenye mdomo wa mtoto, akiashiria utaratibu wa kumpatia mtoto matone ya chanjo au dawa. Mwanamke huyu mtaalamu, amevaa fulana ya kijani.

Mfanyakazi wa kiafya akimpatia mtoto mchanga motoni ya kinywa, pengine chanjo wakati akishikiliwa na mlezi wake mwenye kofia ya manjano. Mtaalamu huyo amevaa kofia nyeusi yenye nembo nyuma. Watu wengi wanaonekana wakionyesha kuwa ni kampeni ya afya.

Mtoto changa akiwa amekumabtiwa na mzazi au mlezi huku mikono ya mtu mwengine ikionekana ikishikilia sindano ndogo. Hii inaonyesha mtoto anapata chanjo au sindano ya matibabu. Mazingira yanaonekana kuwa kliniki au kituo cha afya huku meza au kitanda cha uchunguzi kikiwa nyuma.

Huu ni hospitali iliyo na vitanda vya kisasa vya wagonjwa. Muguzi au mfanyakazi wa afya amesimama karibu na mojawapo ya vitanda, akirekebisha kitu au akijishughulisha na vifaa. Kuna kabati ndogo za rangi ya bluu na nyeupe karibu na kila kitanda.

Mtoto mchanga, amelazwa kwenye kitanda, labda hospitalini, huku mtu mzima akimtunza kwa upole. Mtoto amevaa nguo za rangi ya pinki na amefunikiwa kwa blanketi ya miraba. Mtoto huyu anamshika mkono mtoto, jambo linaashiria kupendwa na utunzaji. Mazingira ya chumba na hospitali yanaonyesha umuhimu wa afya, utunzaji wa watoto wachanga.

Mtoto mweusi akipokea chanjo kutoka kwa mtu mzima. Mkono wa mtu mzima unashika sindano kwa uangalifu na kumchoma mtoto kwenye mkono wa kulia. Mtoto anaonekana akitazama chini kwa uwoga huku amevaa fulana ya mistari ya buluu.

Chupa ya chango ya BCG ambayo ni chanjo dhidi ya kifua kikuu. Chupa hii ndogo ikiwa ina kifuniko cha chuma na lebo yenye maandishi Vaccin BCG na maelezo ya matumizi. Kuna chupa nyingine nyuma ikiwa haiko wazi. Chupa hizi ziko juu ya kitamba cha buluu chenye mchoro wa matone labda kuashiria usafi au mazingira ya matibabu.

Mtoto mchanga amelala katika kitanda cha hospitali akiwa amefunikwa akiwa amefunikwa blanketi ya kupendeza yenye michoro. Wafanyakazi wawili wa afya wakiwa wamevaa sare na galavu wanaonekana wakimhudumia mtoto. Mmoja anashika sindano ndogo, labda akimpa chanjo au dawa. Mama ya mtoto anaonekana nyuma akiwa amesimama karibu.

Mkono mtu mzima labda afisa afya au mzazi ukishika kwa upole kidole gumba cha mtoto mchanga ,mtu huyo anatumia kalamu au alama kidole cha mtoto hii inaweza kuwa sehemu ya kampeni ya chanjo au utambulisho mwingine wa kiafya kwa watoto wachanga ,mkono wa mtu mzima amevaa pete ya dhahabu.

Amevaa sare ya rangi ya pink na barakoa buluu akimsaidia mama mjamzito au aliyefungua. Muuguzi anaonekana akikabidhi mama huyo nguo za mtoto, mchanga au vifaa vingine. Mama huyo amevaa nguo za rangi nyingi na barakoa ya buluu. Anaonekana kushika kitambaa au nguo za mtoto. Mandhari nyuma inaonesha wodi au kliniki yenye watu wengi wameketi wote wakiwa wamevaa barakoa.

Mgonjwa ambaye anaonekana kuwa mwanamke, akiwa amelala kitandani hospitalini. Amevaa kofia nyekundu na barakoa ya buluu, mikono ya mtu mwingine labda muuguzi au daktari anayevalia sare ya hospitali, anaonekana akimgusa mgonjwa kwa upole, kuonyesha ni huduma ya uangalifu. Mazingira ya hospitali au kituo cha afya ikielezea huduma ya matibabu na msaada kwa wagonjwa.

Kifaa cha kufanyia mazoezi ya GYM .Kifaa hicho kimetengenezwa kwa chuma nyeusi na kina kiti chenye rangi nyeusi. Kina sehemu mbalimbali za kushikilia mikono pamoja na sehemu za kuweka vyuma. Kifaa hiki kimeundwa kufanya mazoezi ya kifua.

Mti mdogo wa rosemary enye majani ya kijani kibichi. Upande wa kulia kuna mimea mingine iliopandwa inaofanana na vitunguu. Nyuma ya mimea hiyo kuna kibanda kidogo cha mbao chenye paa la bati lenye kutu.

Shamba ndogo la mboga likiwa na mimea ya nyanya na vitunguu. Mbele kuna mmea wa nyanya ulio na nyanya nyingi ambazo bado hazijaiva, ziko na rangi ya kijani. Mmea huu umeungwa mkono na vikingi vya mbao ili usilale chini. Kushoto mwa mmea wa nyanya kuna safu za vitunguu maji ambavyo vina majani marefu.

Mmea wa kijana kibichi wenye majani mapana uko nje katika mazingira ya asilia. Mmea huu umeangaziwa vizuri na jua. Wima kuna mimea mingine na nyasi, ikionyesha maeneo ya mashamba au silolimo. Uzio wambao pia unaonekana kwa mbali. Hii inaonyesha mimea mingi katika mazingira ya vijijini au mjini.

Matawi lamuti au m mea wenye matawi madogo madogo ya lio pangika kwa mstari. Majani yanaonekana kuwa ya rangi kijani kibichi na baadhiyameanza kukauka au kubadilika rangi. Nyuma ya mmea kuna uwa wa mbao na nyasi kavu. Kua shiria mazangira ya inchi labda kati eneo ya mashambani au kando ya barabara.

Shamba la mihogo lenye mimea nyingi ya mihogo yenye matawi makubwa ya kijani kibichi. Udongo unaonekana kuwa mkavu na kuna mimea nyingi kwa umbali. Inaashiria kilimo cha mazao ya mizizi labda katika eneo la vijijini.

Mmea wenye majani ya kijani na matawi machache imekauka yenye maua yaliyopita. Mwaha yamebadilika ma kuwa mabuyu meupe yaliyokusanyikwa kwenye mashina. Mmea unaonekana kuwa umeota kwenye ukuta wa rangi ya kahawia au udongo. Huu unaweza kuwa mmea wa pori au mimea ya bustani iliyoanza kukauka.